Duka kubwa la nguo lililopangwa vizuri likiwa na safu ndefu za nguo zilizoning'inizwa kwenye nira. Wateja kadhaa wanaonekana wakichagua nguo wengine wakiwa wamevalia barakoa.

Safu ya nguo za kike, hasa gauni na nguo za jioni, zilizopangwa kwenye reki katika duka la nguo. Kuna nguo za rangi na mitindo mbalimbali. Lebo ya punguzo la asilimia hamsini inaonekana juu ya reki, ikionyesha kuwa kuna ofa maalum.

Mtu anashika t-shirt nyeusi iliyo na picha ya mchezaji wa mpira wa kikapu. Mtu huyo anashikilia t-shirt hiyo kwenye reki ya nguo ndani ya duka la nguo. Kwa nyuma, kuna reki zingine zilizojaa nguo za aina mbalimbali na taa ziko ukutani.

Rafu mbili ndefu zikiwa zimejaa buti na viatu vya aina mbalimbali zilizopangwa kwa mistari. Viatu vingi vinaonekana kuwa vimetumika na vimetunzwa kwenye rafu hizo za mbao na nyeupe zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa buti za wanaume na wanawake, labda kwa ajili ya kuuza au kuhifadhi.

Duka la nguo, labda duka la nguo za mitumba au nguo zenye bei nafuu, kama inavyoonekana kutokana kwa jina la biashara kwenye bango. Nguo za aina mbalimbali ikiwemo mashati, suruali na sketi zimetundikwa kwenye reki nyingi. Juu ya nguo hizo, kuna mikoba na rundo la nguo zingine.

Duka la nguo na la viatu la kifahari likiwa na mpangilio wa kisasa na mwangaza mzuri. Nguo zimepangwa kwa uangalifu kwenye nira na meza huku viatu na vifaa vingine vikiwa vimeonyeshwa kwenye rafu za kioo na mbao.

Duka la nguo ambapo shati za rangi mbalimbali zimetundkwa kwenye reki ndefu zenye kamba za chuma. Juu ya reki hizo, kuna mikoba ya shule au kusafiria, baadhi ikiwa na miundo ya kuvutia.

Onyesho la bidhaa za vitindo ndani ya nduka la kisasa. Kituo kikuu ni waniki aliyelipuliwa amevaa kofia kubwa ya jua, miwani ya jua na bulaosi ya michirizi huku shingo yake ikiwa na mkufu.

Ndani ya duka la nguo likiwa na nguo nyingi za aina mbalimbali zilizopangwa kwenye viguzo viwili vyeusi. Nguo hizo zina rangi tofauti na mitindo mbalimbali zikiwemo magauni na fulana. Ukuta wa nyuma una muundo wa dhahabu na mistari ya geometry .

Duka la nguo ambapo kuna bidhaa nyingi zilizowekwa na kuning'inizwa kwenye rafu. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa chupi za pindo au nguo za ndani za aina hiyo zikiwa zimepakiwa katika pakiti za tano na kuonyesha nembo.

Duka la nguo likiwa limejaa aina mbalimbali za mavazi yaliyopangwa kwenye rafu na kuning'inizwa. Upande wa kulia kuna ukuta uliopambwa kwa matofali ya bandia, huku nguo nyingi zikining'inia kwenye pau za chuma.

Duka la nguo na vitu likiwa na maonyesho maridadi ya vifaa. Katikati kuna kinyago cha mwanamke aliyevaa kofia kubwa ya jua, miwani ya jua na shati la maua mekundu na meupe huku akishika kisanduku cha zawadi.

Duka la nguo lenye rafu na kanda nyingi za nguo zilizopangwa. Kuna bandia kadhaa zikionyesha nguo mbalimbali ikiwemo mwanamke amevaa kofia ya majani na mwingine amevaa shati la manjano. Ishara ya lipa na ishara ya kutoka kwa dharura zinaonekana juu.

Duka la nguo lililo na mpangilio mzuri. Kuna rafu nyingi zilizojaa nguo za rangi tofauti na pia kumbi za kuning'inizia nguo katikati ya duka. Kuta ya dari zina rangi nyeupe zikitoa mwonekano wa kuvutia na wa kisasa.

Duka kubwa la nguo linaloonekana kuwa duka la waikiki kutokana na nembo kubwa ya waikiki yenye herufi ya samawati inayotazamwa juu. Ndani ya duka kuna bandia zikionyesha nguo mbalimbali zikiwemo sweta na suruali fupi.

Ndani ya duka la kisasa, la nguo za wanaume, likiwa limepambwa kwa umaridadi, kwenye sakafu ya mbao, kuna zulia lenye muundo wa kijiometria, wa rangi ya dhahabu, na nyeusi, nguo za kifahari kama vile suti na mashati, zimepangwa vizuri kwenye rafu na stendi.

Duka la nguo iliyopngika vizuri lenye nguo nyingi za aina na rangi mbalimbali zikining'inia kwenye reki. Kuna bango lenye offer maalum likionyesha bei na aina ya nguo zinazouzwa. rangi ya waridi imetumika kwenye mapambo ya ndani ya duka ikiwemo pazia na kuta.

Lango la duka la watoto ambalo limeangazwa vizuri ndani ya duka nguo na bidhaa nyingine za watoto zimepangwa vizuri kwenye rafu na stendi wateja na wafanyakazi wanaonekana wakitembea ndani ya duka wakitafuta au kupanga bidhaa.

Duka la nguo au matandiko likiwa na safu ndefu za bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye reki kuna wateja wachache wakitazama bidhaa na baadhi ya mabango yenye bei yanaonekana bidhaa nyingi zinaonekana kuwa taulo vitambaa au nguo za kulalalia zenye rangi tofauti.

Sehemu ya mbele ya duka likionyesha lango kubwa la kioo linaloingia ndani. Ndani ya duka, nguo mbalimbali na bidhaa za mitindo zimepangwa kwa ajili ya wateja, zikiwemo nguo za kike na vifaa kama vile kofia.

Mkusanyiko wa mikoba na vitu vya wanawake vilivyopangwa kwenye sehemu ya kuonyeshea. Kuna mikoba minne ya mikono yenye rangi na miundo tofauti ikiwemo miwili yenye kung'aa na miwili iliyo na muundo wa kitambaa na mieusi, pia kuna kofia ndogo ya rangi ya kijivu iliyopambwa na manyoya.

Viti viwilo vya watoto vilivyotegenezwa kwa ajili ya kukulia chakula vikiwa na rangi na mapambo tofauti. Kila kiti kina meza ndogo nyeupe mbele na vimepambwa kwa michoro ya matundo na vipepeo vikionyesha ni kwa ajili ya watoto wadogo.

Duka na nguo za wanaume lenye bidhaa za kifahari likiwa limepangwa kwa ustadi na kuvutia. Kituo cha duka kina kiti cha kupumzikia kilichopambwa na zulia kubwa, huku taa ya kifahari ikining'inia kutoka dari.

Duka la nguo na viatu likiwa na bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye rafu na stendi. Upande wa kushoto rafu ndefu zinaonyesha aina mbalimbali za viatu na mikoba. Upande wa kulia kuna nguo zilizoning'inizwa kwenye stendi na pia mikoba mingine iliyopangwa.

Mlango wa duka la nguo ndani ya jumba la maduka, nguo mbali mbali zikiwemo jaketi na mashati zimepangwa vizuri kwenye rafu na stendi ndani ya duka. Kuna pia mti mdogo wa krismasi uliopambwa ndani ukiashiria msimu wa siku kuu.

Gari la kifahari likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, gari lina madirisha yaliyotiwa giza na magurudumu yenye muundo wa kipekee. Nyuma, kuna miti mirefu ya mierezi na magari mengine yaliyo egeshwa kwa mbali.

Lori kubwa likisafirisha magari mengine barabarani. Magari hayo yamepakizwa kwa uangalifu juu ya lori. Kuna magari mengine yanayoonekana kwa mbali yakifuata nyuma ya Lori hilo. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya mawingu kidogo lakini barabara iko wazi kwa usafiri.

Ndani ya chumba kikubwa cha maonyesho ya magari kuna magari kadhaa yaliyopangwa kwenye mistari yakionyesha aina tofauti, gari la mbele linaonekana kuwa na rangi nyeusi likifuatiwa na gari jeupe na kisha magari mengine yenye rangi tofauti.

Mwanaume anayefanana na muuzaji wa magari, anamwelekeza mwanamke ndani ya chumba cha maonyesho cha magari. Wote wawili wanatabasamu usoni, ishara ya mawasiliano mazuri na uwezekano wa biashara.

Gari la zamani la kifahari lenye muundo wa kipekee likiwa limeegeshwa kwenye barabara yenye mawe. Gari hili lina rangi ya kijivu isiyokolea na lina taa mbili kubwa za mviringo mbele pamoja na matairi zenye rimu za mbao.

Ndani ya kiwanda kikubwa cha kutengeneza mabasi, ambapo kuna safu ya mabasi yanayoendelea kutengenezwa. Mabasi hayo mengi yana rangi ya machungwa huku moja likiwa bado halijapakwa rangi likionyesha hatua za utengenezaji.

Sehemu ya dashi bodi ya gari, ikionyesha hasa spidomita na kipimo cha mafuta. Spidomita inaonyesha kasi hadi kilomita mia mbili sitini kwa saa, na sindano iko kwenye sufuri. Chini yake kuna kipimo cha mafuta kinachoonyesha nusu.

Gari dogo la abiria likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe . Gari lina rangi ya fedha na limeboreshwa kwa magurudumu ya rangi ya shaba au kahawia. Nyuma yake kuna miti na anga la samawati lenye mawingu machache ikionyesha mazingira ya nje labda sehemu ya maegesho.

Gari kubwa ya rangi la fedha ambalo limeegeshwa ndani ya eneo la maegesho ya magari . Gari hilo lina matairi makubwa yanayoonekana. Mandhari inaonekana kuwa na mwanga hafifu ikipendekeza labda ni usiku au eneo lenye kivuli.

Gari likiwa limeegeshwa kwenye eneo la udongo au changarawe. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri. Nyuma yake, kuna magari mengine kadhaa yaliyoegeshwa ikiwemo Subari nyeusi yenye namba ya usajili na pia majengo ya makaazi. Mandhari inaashiria eneo la kuuzia magari au maegesho.

Eneo kubwa la wazi la nyazi lililotumika kama maegesho ya magari, magari kataa yameegeshwa kiholela kwenye nyazi, yakiwemo gari ya fedha, gari ndogo la rangi ya fedha na gari jeupe. watu wachache wanaonekana wakitembea eneo hilo moja wao akiwa amevalia koti la samawati, na shati jeupe.

Gari la kubeba mizigo la rangi ya kijani kibichi iliyokolea, likiwa limeegeshwa kwenye nyasi ndefu. Gari hilo lina milango minne na limepambwa kwa vigae vya chuma upande wa nyuma na chini ya milango.

Mambo ya ndani ya gari la kisasa, milango miwili ya mbele imefunguka ikionyesha kiti cha dereva cha rangi nyeusi kilicho funikwa na matundu, na usukani wenye ganda lililoramba. Kuna dashibodi yenye vifaa mbalimbali na kanyagio za chuma.

Dari ndogo jeusi lililoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Ina magurudumu yenye rimu za kuvutia na vioo vya giza. Nyuma yake kuna gari lengine la rangi ya kijivu na miti kwa mbali ukionyesha mazingira ya nje labda bustani au uwanja.

Gari la zamani likiwa na rangi ya samawati iliyofifia na sehemu za kutu. Gari hili lina chuma kubwa mbele na linaonekana kuwa limeegesha kwenye eneo lenye undongo karibu na ukuta wa nyumba ya mawe.

Wanaume wawili ndani ya chumba cha kuonyesha magari. Mwanaume mmoja anayekuwa muuzaji amevaa suti na anaelekeza kitu huku akiongea na mwanaume mwingine. Mwanaume wa pili amevaa koti la samawati na suruali ya kijivu na anaonekana akitabasamu na kusikiliza kwa makini.

Wanaume wawili wakipeana mikono ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Mwanamume mmoja amevalia shati la kijivu na suruali akitabasamu kwa furaha. Mwanamume mwingine amevalia suti ya kijivu yenye mitaba na miwani akionyesha tabasamu ndogo.

Mwanaume na mwanamke wote wakiwa wamevalia suti, wakitazama nyaraka pamoja. Mwanaume anatabasamu usoni huku akishikilia karatasi na mwanamke anatazama chini kwenye karatasi hizo kwa umakini.

Sehemu ya nyuma ya gari ambalo linaonekana kuwa Subaru huku buti likiwa wazi. Ndani ya buti kuna nafasi kubwa tupu iliyofunikwa na zulia jeusi. Milango ya nyuma ya gari pia iko wazi. Gari limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe.

Gari la abiria ndogo la rangi ya fedha limeegeshwa kando ya barabara ya udongo. Upande wa gari kuna sticker yenye nembo na maandishi. Nyuma ya gari kuna milima wenye miamba mikubwa na mimea michache.

Ndani ya chumba cha maonyesho cha magari chenye magari mengi ya kifahari yaliyopangiliwa vizuri. Magari mengi yana rangi nyeusi yakionyesha uzuri na ubora wao. Sakafu no ya marumaru yenye vigae vyeupe na dari ina taa nyingi zinazong'aa.

Safu ya magari matano yaliyopangwa kwa mpangilio ndani ya chumba kinachoonekana kama karakana au maonyesho, gari la mbele kabisa ni jeupe likifuatiwa na magari mekundu na kisha magari meusi. Magari yote yanaonekana kuwa ya kisasa na yametunzwa vizuri.

Gari jeupe likiwa limeegeshwa nje kwenye eneo lenye udongo. Gari linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri, na namba ya usajili inaonekana wazi mbele. Nyuma yake kuna magari mengine yaliyoegeshwa na ukuta wa mawe.

Ndani ya gari ambabo viti vya abiria vimepangwa kwa safu tatu. Viti hivi vina rangi ya kijivu na vinaonekana kuwa vimetumika huku baadhi ya sehemu zikionyesha uchakavu. Mbele na dashbodi vinaonekana wazi.

Gari la zamami likiwa lime egeshwa kwenye eneo lenye nyasi na ukuta wa matofali nyuma yake. Gari hili lina rangi ya njano yenye mistari meusi kwenye kofia na kando, liki onyesha muundo wa kimchezo.

Gari yenye milango minne, ikiwa na rangi ya kijani iliyokolea au buluu iliyokolea ikiwa ime park kwenye eneo lenye nyasi. Gari lina rimu za kung'aa na sehemu za chuma zenye kung'aa pia zikiwemo mbao za kando. Nyuma ya gari kuna miti mirefu na kwa mbali kuna mtu anayeonekana amevaa kofia ya pamba.

Gari dogo la abiria jeupe, limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari lina namba za usajili za Kenya, na linaonekana kuwa na matope kidogo kwenye upande wa chini, kuhashiria limekuwa likitumika barabarani.

Gari la kifahari la rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye matofali. Sahani yake ya leseni inaonyesha namba ikionyesha kuwa gari hili limesajiliwa nchini Kenya.

Basi ndogo, jeupe limeegeshwa nje. Gari hili lina madirisha meusi, na linaonekana kuwa katika hali nzuri. Kwenye sehemu ya nyuma ya gari, kuna sticker zinazoonyesha nambari themanini na ishara za usalama zenye rangi ya nyekundu na njano.

Gari lenye rangi ya fedha limeegeshwa ndani ya maegesho. Gari hili lina matairi zenye uwezo wa kutembea katika maeneno magumu. Madirisha yake yana giza na lina reli juu ya paa kwa ajili ya kubeba mizigo.

Sehemu ya ndani ya gari jekundu likionekana kuwa katika hali ya ukarabati. Viti vingi vimeondolewa na sehemu ya sakafu ya gari inaonekana wazi. Kuna kiti kimoja tu cha rubani kilichofunikwa kwa rangi nyekundu na nyeusi.

Gari la abiria lenye rangi ya fedha lililokuwa limeegeshwa usiku kwenye eneo la maegesho ya jengo la kisasa. Taa za gari na taa za barabarani zinaangaza eneo hilo. Gari lina namba za usajili za Kenya. Nyuma ya gari kuna jengo refu lenye maduka na biashara.

Gurudumu la gari la kifahari, rimu ni ya rangi ya fedha na ina muundo wa spoki nyingi na tairi inaonekana imara na mpya. Sehemu ya mbele ya gari inainekana kua nyeusi na kwa nyuma kuna lami na nyasi ikionyesha kua gari llimeegeshwa nje.

Mwanamke mweusi anapokea funguo za gari kutoka kwa mtu asiyeonekana vizuri mkononi mwake, akiwa amekaa kwenye kiti cha udereva. Ana tabasamu pana na anaonekana mwenye furaha, huku amevaa mkanda wa usalama.

Basi dogo jeupe ambalo linaonekana kuwa la Toyota likiwa limeegeshwa barabarani usiku. Taa zake za nyuma zimewashwa na mlango wa abiria umefunguliwa kidogo, kuashiria kuwa abiria wanashuka au kupanda. Nyuma ya basi kuna jengo kubwa labda hoteli au ofisi likiwa limeangazwa na taa zake.

Onyesho ya magari ya kifahari. Magari haya yameegeshwa ndani ya jengo lenye kuta za vioo na taa za kisasa likionyesha mazingira ya maegesho ya magari ya juu. Kuna miti ya ndani inayotoa uzuri namagari yote yanaonekana safi na yanayong'aa.

Sehemu ya nyuma na kando ya gari lenye rangi ya kijivu giza gari lina sahani ya leseni inayoonekana ikionyesha kuwa imesajiliwa Kenya limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe au udongo na kuna uzio wa chuma nyuma yake.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na magari mawili kwenye eneo lenye nyasi na miti mirefu. Gari la mbele ni jeusi, likiwa limeegeshwa kwenye nyasi. Watu wengine wanaonekana wakizungumza au wakiwa wamesimama karibu na magari na kuna mwanamke mmoja ameketi chini.

Kundi la watu na magari yaliyoegeshwa katika eneo lenye nyasi na miti, likionyesha mandhari ya nje labda bustani au eneo la pikiniki. Gari kubwa la rangi ya fedha liko upande wa kulia wa picha huku magari mengine kadhaa ikiwemo rangi nyekundu na nyeusi yakionekana kwa mbali.

Wanaume wawili ndani ya chumba cha maonyesho cha magari. Mwanamume mmoja aliyevaa suti, anaonekana akichomeka au kutoa charger kutoka kwenye gari jeupe la kisasa. Mwanamume mwingine, aliyevaa shati jeupe, amesimama karibu na gari akitazama mchakato huo.

Trella ya samawati iliyoundwa kubeba magari ikiwa imeegeshwa na magari kadhaa magari hayo yanaonekana kuwa mapya au katika hali nzuri yakiwemo audi nyeusi iliyopakiwa mbele trella hio imeunganishwa na lori kubwa tayari kwa usafirishaji wa mgari hayo.

Sehemu ya mbele ya gari la zamani la kifahari likiwa na rangi ya samawati hafifu inayong'aa. Kwenye fedha ya mbele kuna nembo iliyoandikwa kwa maandishi ya dhahabu na urembo mwingine wa chuma. Kioo cha mbele cha gari kinaakisi anga na miti.

Magari mawili yakowa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti mirefu ya mirizi kwa nyuma. Mbele kuna mtu amevaa koti refu jeusi akionekana akotembea mbali na kamera. Gari moja ni dogo la samawati na jingone ni gari kubwa la kubeba mizigo la rangi nyeusi iliyokolea.

Sehemu ya ndani ya gari ikilenga usukani na dashibodi. Viti vya mbele vinaonekana vikiwa safi na vyeupe vikiwa na mkono wa kati wenye rangi nyeusi. Dashibodi ina skrini ya kidijitali katikati na pia kuna redio ya gari.

Mwanaume mweusi mwenye tabasamu akitazama gari jeusi la kifahari labda ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Amevalia suti maridadi nyeusi na shati jeupe lililofunguliwa akishika mlango wa gari kwa mkono wake wa kulia.

Kundi la watu waliokusanyika katika eneo wazi yenye nyasi na miti michache. Magari kadhaa yameegeshwa nyuma ya kundi hilo yakionyesha kuwa hili ni eneo la maegesho au mkusanyiko. Baadhi ya watu wamesimama, wengine wamekaa chini, wakiwa wamevaa mavazi mbalimbali.

Gari jeupe dogo llililoegeshwa kando ya barabara, gari hili lina sahani ya leseni yenye namba ambayo inaashiria kua imesajiliwa Kenya. Baadhi ya sehemu za mbele za gari zinaonekana kua na uharibifu mdogo. Mandhari ya nyuma ya picha yanaonyesha mimea na vitu vingine visivyo eleweka vizuri.

Basi dogo la rangi ya fedha labda ya usafiri limeegeshwa kando ya njia ya udongo. Upande wake kuna stika kwenye jina ya kampuni ikionyesha matumizi yake. Nyuma ya basi kuna ukuta mkubwa ya mbiamba wenye tabaka ukionyesha mandhari ya asili kama vile bonde ama mlima.

Mambo ya ndani ya gari, hasa usukani wenye nembo ya Subaru na dashibodi yenye redio. Vipimo vya gari vinaonekana wazi na sehemu za mbao zinazong'aa zimeongeza uzuri ndani ya gari.

Basi dogo jeupe limeegeshwa kwenye barabara ya lami. Basi hili lina vioo vilivyotiwa giza na stika zenye maandishi ya kichina upande wa nyuma. Ina namba ya usajili ya Kenya na pia vibandiko vya usalama vya njano na nyekundu nyuma.

Gari dogo la zamani likiwa limepakwa rangi ya chungwa inayong'aa na limeegeshwa kwenye udongo wenye unyevunyevu. Matairi yake yana rangi ya chungwa na nyeusi, zikiongeza mvuto wake. Nyuma yake kuna gari jingine jekundu na kuna majengo yenye paa za rangi mbalimbali kama kijani.

Meza iliyojaa samaki waliokaangwa na wale waliokaushwa kwenye sehemu ya juu kulia ya meza kuna rundo la samaki waliokaushwa na sehemu ya kushoto kuna samaki waliokaangwa. Mtu anaonekana nyuma ya meza labda akiuza samaki hao.

Soko la maua la wazi ambapo rundo kubwa la maua mbalimbali yenye rangi tofauti yamepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna waridi wa rangi nyekundu na machungwa . Maua mengine pia yanaonekana yakiwa yamepangwa kwenye ndoo na meza.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo wauzaji wengi, wengi wao wakiwa wanawake, wamepanga bidhaa zao chini na kwenye meza ndogo. Kuna aina nyingi za matunda na mboga zikiwemo nyanya, viazi vitamu, vitunguu, ndizi na mahindi.

Kuuzaji wa maua akiwa ameketi kando ya barabara, chini ya mwavuli wa rangi mbalimbali na amezungukwa na maua mengi ya aina na rangi tofauti. Maua yamepangwa kwenye ndoo na magunia na mengine yamewekwa kwenye bahasha za zawadi tayari kuuzwa.

Bidhaa za shambani zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuza. Sehemu ya juu ina ndoo kadhaa zilizojazwa viazi zikiwa zimewekwa kwenye meza au uso fulani. Chini kuna safu za karoti nyingi, pilipili hoho chache za kijani na matango yaliyopangwa vizuri.

Soko la wazi la bidhaa za sana na ufundi wa mikono. Labda soko la watalii. Kuna aina nyingi za vinyango vya mbao vilivyochongwa. Sanamu za wanyama kama tembo na twiga na vitu vingine vya mapambo vikiwa vimetandikwa chini.

Soko la matunda na mboga lililojaa shughuli nyingi, kuna matunda mengi ya aina tofauti kama maembe, machungwa na parachichi yaliyopangwa vizuri kwenye vibanda. Migomba ya ndizi imening'inia juu, ikionyesha wingi wa mazao.

Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kufanya shughuli zao za kila siku sokoni. Kuna vibanda vidogo vilivyojengwa kwa udongo au vifaa vingine vya kienyeji na miavuli mikubwa ya rangi ya manjano na kijani inatoa kivuli.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo kuna rundo la matunda na mboga mbalimbali yamewekwa chini kwa ajili ya kuuzwa. Watu kadhaa, wauzaji na wateja, wanaonekana wakiendelea na shughuli zao sokoni. Mandhari inaashiria biashara hai na uchangamfu wa soko la wazi.

Bucha au duka la nyama. Kuna mabaki mengi ya nyama iliyochinjwa yakining'inia kwenye ndoano na wafanyikazi kadhaa wakiwa wamevalia kanzu nyeupe na aproni nyekundu wanaonekana wakihudumia au kuandaa nyama.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi, ambapo wauzaji wamepanga matunda na mboga kwenye meza za mbao. Bidhaa mbalimbali zinaonekana ikiwemo ndizi zilizoning'inia, papai, matofaa, viazi, na mboga za majani.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi. Kuna nguzo kubwa za samawati zinazoshikilia paa la soko. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kufanya biashara. Kuna rundo la bidhaa mbalimbali, ikiwemo matunda kama parachichi na limau, zilizopangwa kwenye masanduku makubwa ya mbao.

Soko la ndani lililojaa viungo, nafaka, na bidhaa nyingine zilizopakiwa kwenye ndoo, mifuko, na vyombo vingine. Juu, kuna mifuko mikubwa iliyoning'inia na rafu zilizojaa bidhaa. Soko hili linaonekana kuwa mahiri na limejaa bidhaa mbalimbali.

Soko la matunda na mboga likiwa na stendin nyingi zilizojaa bidhaa migomba mirefu ya ndizi imeninginizwa juu na miundo ya maembe, machungwa na matunda mengine yamepangwa kwenye meza. Wafanya biashara na wateja wanaonekana wakitembea na kunuanua bidhaa.

Duka lillilojaa bidhaa mbalimbali za ufundi na zawadi, zilizopangwa kwenye rafu na kunyongwa kwenye kuta. Kuna shanga, mikufu, vinyago vya mbao na vitu vingine vya mapambo vikionyesha utajiri wa tamaduni au ufundi wa eneo husika.

Soko kubwa la ndani lenye ghorofa kadhaa . Kuna maduka mengi madogo yaliyo jaa bidhaa mbali mbali kama nguo, vifaa na bidhaa zingine zilizopangwa kwenye stendi na rafu. Watu wanaonekana wakitembea na kufanya biashara katika soko hili lenye shughuli.

Soko lenye shughuli nyingi ,kukiwa na umati mkubwa wa watu. Watu wengi wamekusanyika , baadhi yao wakiuza au kununua bidhaa mbali mbali ambazo zimepangwa chini au kwenye mifuko. Kuna miundo mianya mikubwa inayotoa kivuli juu ya sehemu ya soko.

Mkusanyiko mkubwa wa pete za masikioni zikiwa zimetundikwa, labda kwenye soko au duka la ufundi. Pete hizi zinaonekana kuwa zimetengenezwa kwa metali mbalimbali zikiwemo zenye rangi ya dhahabu, shaba na nyingine zenye mwonekano wa kale.

Rundo kubwa la nguo zilizotumika au nguo za mitumba zikiwa zimetapakaa chini labda katika soko au ghala. Kuna mti au rubiti kubwa ya mbao inayopita katikati ya rndo hilo la nguo. Upande wa kulia nguo zingine zinaonekana zimenyooka kwenye makabati au paa za kuning'inia zikionyesha wingi wa nguo zilizoko.

Soko lenye shughuli nyingi la nguo za mitumba. Watu wengi wamekusanyika karibu na marundo makubwa ya nguo wakichagua na kutafuta vitu. Nguo zimeenea chini na pia zimewekwa kwenye meza au majukwaa.

Mkusanyiko mkubwa wa shanga za rangi mbalimbali zikiwemo vikuku, shanga za shingo na vitu vingine vya mapambo vilivyotegenezwa kwa shanga. Rangi zinazotawala ni nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe ambazo mara nyingi uwakilisha bendera ya Kenya.

Soko la bidhaa la kienyeji au la kiufundi likiwa na mifuko mingi iliyoning'inia na kupangwa kwa urembo. Mifuko hiyo ina rangi na mitindo mbalimbali ikiwa imetengenezwa kwa vifaa tofauti kama vile nyuzi na vitambaa.

Rundo kubwa za soksi zenye rangi mbalimbali zikiwa zimepangwa au kutupwa kwenye chombo kinachofanana na ghala la kuuzia bidhaa. Juu ya rundo hilo kuna soksi nyingi zilizojikusanya huku chini yake kukiwa na soksi zilizopangwa ndani ya chumbo chenye wavu.

Eneo la soko lenye shughuli nyingi, likiwa na vibanda vilivyojengwa kwa muda na paa za bati, au turubai. Matunda na mboga zimepangwa kwa ajili ya kwenye vibanda mbalimbali, na watu wanaonekana wakitembea, na kununua.

Lango la kuingia katika soko la kikuyu likiwa na bango kubwa lenye maelekezo ya sakafu tofauti na bidhaa zinazopatikana. Kuna pia bango dogo likionyesha saa za kazi ya soko. Ndani ya soko bidhaa za vyakula kama ndizi na mboga zinaonekana zikivuliwa na wachuuzi wachache wakiendelea na shughuli zao.

Rundo kubwa la vyatu vya kuteleza vikiwa vimetundikwa au kuoangwa kwenye stendi. Viatu hivi vina rangi na kubwa mbalimbali vikionyesha kuwa vinauzwa. Baadhi ya viatu vinaonekana kuwa vimetumika huku vingine vikionekana vipya.

Soko la matunda lenye wanawake wawili wakiuza bidhaa zao. Mwanamke mmoja amevaa kinyango na jaketi ya jinsi akipanga matunda kwenye meza uku mwingine amevalia nguo yenye mistari miegeu na miekundu akishika mfuko na kutazama kamera.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi lililojaa ndizi nyingi zilizopangwa kwenye masanduku ya mbao. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya biashara, baadhi yao wakiwa wameketi katikati ya rundo la ndizi. Ndizi hizo zinaonekana kuwa za aina mbalimbali na ziko katika hatua tofauti za kukomaa.

Duka la viatu lililoko nje likiwa na kuta za zambarau zilizopakwa maneno. Viatu vingi vya aina tofauti vimepangwa kwenye rafu na chini zikiwemo viatu vya kiume na viatu na vya kike vya mitindo mbalimbali. Mtu mmoja anaonekana akitembe karibu na viatu vilivyopangwa.

Soko la wazi likiwa na bidhaa za mboga zilizopangwa kwenye meza ndefu. Kuna wauzaji na wanunuzi wachache wanaoonekana wakishughulikia, huku mwanamke mmoja akiwa amevaa koti la rangi ya waridi akichagua mboga.

Ghala kubwa lililojaa ndizi nyingi zilizopakia kwenye masanduku ya mbao na pia zimetapakaa chini. Ndizi hizo zinaonekana kuwa zimekomaa, na zina rangi ya manjano, zikionyesha kuwa tayari kwa soko, au usafirishaji. Mazingira ya ghala ni nyeupe na safi, yakionyesha kuwa mahali hapo panatumika kuhifadhi vyakula.

Bustani yenye nyasi iliyopunguzwa vizuri na miti mbalimbali mirefu. Katikati kuna nyumba kubwa ya ghorofa mbili yenye rangi isiyokolea iliyouzungukwa na miti na mimea. Bustani hiyo imepambwa kwa vichaka vilivyopunguza na mitende mirefu.

Ardhi tupu yenye udongo wa kahawia na majani machache yaliyokauka, ikionyesha eneo la ujenzi au shamba lisiliotumika. Nyuma ya ardhi hiyo kuna majengo marefu ya ghorofa, baadhi yakiwa yamejengwa kwa matofali ya rangi ya chungwa na kuta za kijivu.

Jengo la ghorofa mbili amblo linaonekana kuwa bado linaendelezwa au limekamilika hivi karibuni. Lina kuta za tofali ambazo hazijapakwa plasta vizuri lakini lina rangi ya zambarau kwenye kuta za nje.

Nyumba kubwa ya ghorofa yenye rangi za machungwa, ikiwa na madirisha mengi yenye fremu za chuma. Mbele ya chuma kuna bustani iliyopandwa vizuri na mimea mbalimbali, ikiwemo migomba, vichaka vya maua mekundu na mimea mingine ya kijani kibichi.

Jengo refu la kisasa la ghorofa nyingi. Jengo lina rangi nyingi nyeupe na lina roshani nyingi zenye vioo. Lina muundo ya kipekee na linaonekana kuzungukwa na miti yenye majani mabichi na mekundu, likisimama chini ya anga la samawati.

Jengo refu la kisasa la ghorofa nyingi, likiwa limejengwa kwa rangi ya mchanga na lina madirisha makubwa ya kioo yanayoakisi anga. Kuna vipande vya rangi ya kahawia iliyokolea vikiwa vimetoka nje ya jengo, labda kama mapambo ama sehemu ya muundo.

Bango kubwa la matangazo ya jengo la kisasa. Bango linaonyesha picha ya jengo refu la ghorofa nyingi lenye madirisha mengi ya samawati. Juu ya bango kuna numba ya simu na chini yake kuna maandishi yanayo someka.

Mandhari ya jiji kubwa likiwa na majengo mingi ya ghorofa yaliyojengwa kwa urefu tofauti na mitindo mbali mbali . Katikati ya picha kuna eneo lenye mimmea au mto likipita katikati ya majengo yakionyesha eneo la kijani kibichi au la maji.

Nyumba kubwa ya kifahari yenye paa la vigae vyekundu na kuta zilizojengwa kwa mawe na plasta nyeupe. Nyumba ina madirisha yenye milango na chuma ya rangi ya samawati na mbele Kuna bustani kubwa yenye nyasi, iliyokatwa vizuri na mti mdogo wa kiganja katikati.

Lango jeusi la chuma lililo funikwa kwa waya wenye ncha kali kwa ajili ya usalama. Juu ya lango kuna kibandiko cheupe chenye maandishi yaliyo tumika kwa mkono na namba ya simu, hii ina ashria kuwa kuna nyumba ya vyumba viwili inayo pangishwa na anuani ya mawasiliano imetolewa.

Lango la kisasa la gorofa mbili likiwa na kuta za rangi hiziokolea na madirisha makubwa, kuna roshani ilio na kioo na usio wa chuma ikiongeza uzuri wa jengo, ukuta wa matofali umepita mbele ya jengo ukiwa na waya zenye ncha kali juu yake.

Makazi ya kisasa yenye nyumba kadhaa zilizojengwa kwa mtindo unaofanana. Nyumba zilizo mbele zina rangi ya njano na kijivu zikiwa na paa za rangi ya udongo. Zina madirisha makubwa na roshani. Barabara iliyo na lami na sehemu za bustani zilizotunzwa vizuri zinaonekana mbele.

Makaazi ya ghorofa yaliyopangwa vizuri, yakiwa na paa za rangi ya matofali na kuta za rangi ya cream na kijivu. Majengo haya yanaonekana kuwa mapya na yanajumuisha vitengo vingi vya makaazi.

Jengo refu la ghorofa likionekana likiwa na rangi ya kijivu na madirisha meusi. Juu ya jengo hilo kuna bango jekundu. Pia kuna antenna ndefu za mawasiliano juu ya paa.

Ukuta mrefu uliojengwa kwa matofali yenye muundo wa kipekee, matofali haya yamepangwa kwa mchanganyiko wa rangi nyekundu na kijivu yakiunda muundo wa miraba, baadhi ya matofali yamewekwa ndani zaidi na kuunda kivuli na kutoa ukuta muonekano wa tatu.

Jengo refu ya gorofa nyingi, likiwa na madirisha mengi na roshani. Jengo hilo linaonekana kuwa la kisasa, anga linaonekana kuwa la samawati na lina mawingi meupe machache. Upande wa kulia wa jengo kuna mabango ya maduka.

Eneo la makaazi karibu na barabara. Kuna nyumba kadhaa zenye paa za kahawia zilizojengwa kwa mtindo sawa. Jengo kubwa likiwa bado linaendelea kujengwa linaonekana upande wa kulia limefunikwa na matundu ya kijani.

Nyumba kubwa ya gorofa moja na nusu iliyojengwa kwa mtindo wa kitamaduni na kuta za rangi ya njano na matofali chini. Nyumba hiyo imezungukwa na bustani kubwa iliyokatwa vizuri na yenye miti mirefu mingi inayoipa kivuli. Katika bustani hiyo, kuna banda ndogo lenye viti chini ya mwavuli ikionyesha eneo la kupumzikia.

Nyumba kadhaa zilizojengwa kwa mitindo tofauti nyuma ya ukuta mrefu wa mawe. Baadhi ya nyumba zina paa za vigae na rangi tofauti za kuta zikionyesha makazi ya kisasa. Mbele ya nyumba hizo kuna uwanja mkubwa wa nyasi kavu unaoashiria eneo ambalo linaweza kuwa shamba au kiwanja kisichoendelezwa.

Nyumba kubwa ya kisasa yenye kuta za rangi ya cream na paa la vigae vyekundu. Nyumba hiyo ina ghorofa kadhaa na madirisha meusi yaliyopangika vizuri huku kukiwa na roshani ndogo. Imepakana na ua mdogo wenye mimea michanga.

Jengo refu la gorofa nyingi, likiwa na ishara za kupangisha juu yake, zikionyesha kuwa kuna nafasi za kupangisha. Jengo lina rangi tofauti na dirisha nyingi. Kwenye sehemu ya mbele ya jengo kuna bango kubwa lenye maandishi zinazoashiria biashara, zinazohusiana na mabati.

Safu ya nyumba za kisasa ambazo zimejengwa kwa mtindo unaofanana zikiwa na paa nyekundu kahawia na kuta zenye rangi ya machungwa na kijivu. Kila nyumba ina ukumbi mdogo mbele na nguzo zinazounga mkono paa. Nyumba hizi zinaonekana kuwa mapya.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi likiwa limewashwa taa gizani. Jengo hilo limezungukwa na miti mirefu ya kijani kibichi na barabara yenye taa inaonekana mbele. Anga ni nyeusi na kuna mawingu machache ikionyesha kuwa ni usiku, na mbali kidogo taa za jiji zinaonekana zikiangaza.

Jengo refu la kisasa la ghorofa nyingi likiwa na muundo wa kuvutia wa pembe kila ghorofa ina roshani zenye vioo zikitoa muonekano wa kisasa jengo hilo limepakwa rangi nyeupe na lina madirisha ya samawati na chini kuna ukuta wa zege wenye waya wa umeme wa usalama.

Majengo marefu matatu yanayoendelea kujengwa yakiwa bado hayajakamilika. Majengo haya yamejengwa kwa vitalu vya saruji na madirisha mengi meusi yanayoonekana kwenye kila ghorofa. Mbali kidogo juu ya moja ya majengo, kuna mjenzi anayeonekana akifanya kazi.

Jengo la ghorofa lenye rangi ya krimu na sehemu ya zambarau likiwa na roshani nyingi. Juu ya jengo kuna bango jekundu. Ghorofa za chini zina maduka mbalimbali na biashara zikionyesha shughuli nyingi za kibiashara. Dirisha za ghorofa ni za samawati na anga linaonekana wazi na samawati kidogo.

Jengo la ghorofa lenye rangi ya waridi hafifu likiwa na roshani nyingi zilizopangwa kwa wima kwa upande mmoja. Jengo hili lina madirisha yenye vioo vya samawati na juu ya paa kuna matangi ya maji meusi.

Bango kubwa la matangazo ya mradi wa majengo. Bango hilo linatangaza ujenzi unaoendelea wa vyumba viwili vya kulala, vikubwa vya mita za mraba mia moja arubaini na mbili na viuzwavyo kuanzia milioni nane. Pia linaonyesha fursa ya mpango wa malipo hadi miezi thelathini na huduma kama kamera za CCTV .

Jengo kubwa la ghorofa lililojengwa kwa matofali mekundu na paa za rangi ya udongo. Jengo hilo lina madirisha mengi na roshani na limezungukwa na miti na mimea. Lango kubwa la chuma la kijani limefunguliwa mbele likiwa na bango dogo upande wa juu. Upande wa kulia wa lango kuna ukuta wa rangi ya machungwa.

Jengo la biashara la ghorofa mbili lenye maduka mbalimbali. Kuna mabango yanayoashiria biashara na labda mawe za ujenzi. Chini ya jengo, kuna maonyesho ya vigae au marumaru yakionyesha bidhaa zinazouzwa. Anga ni samawati na safi huku kukiwa na nyaya za umeme zinazoonekana juu.

Duka kubwa likiwa na ishara inayoashiria kuwa linafanya kazi muda wote. Mlango wa kuingilia duka unaonekana wazi ukionyesha ndani ya duka ambapo kuna bidhaa zilizopangwa kwenye rafu. Kando ya jengo hilo kuna ujenzi wa kisasa wenye kioo kinachoakisi mazingira.

Rafu ndefu zilizojaa chupa za vileo mbalimbali. Rafu hizo zina lebo na bei na majina za vinywaji, zikionyesha bidhaa tofauti zinazouzwa. Chini kulia, kuna pipa la mbao lililopambwa na kishanda cha zabibu, likiwa na chupa zake za vinywaji juu yake.

Duka la kisasa lenye mapambo ya mbao, ambapo kuna sehemu maalum ya kuuza nafaka na karanga kwa wingi. Juu kuna bango kubwa yenye rangi ya chungwa inayong'aa. Chini yake kuna mistari ya mitungi mirefu ya uwazi iliyojaa aina mbalimbali za karanga na nafaka ambazo wateja wanaweza kujichotea wenyewe.

Ndani ya duka kubwa yenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa kama vile vitafunio, sabuni na vifaa vingine vya nyumbani zimepangwa kwa utaratibu. Mfanyakazi mmoja amesimama karibu na rafu akionekana akihudumia au kupanga bidhaa.

Ndani ya duka Kubwa au maduka makubwa yaliyojaa bidhaa mbali mbali zikiwemo mikate na vitu vya kula, rafu zimepangwa vizuri na kuna ishara zinazonyesha sehemu mbali mbali, taa nyingi za kisasa zimewekwa kwenye dari.

Sehemu ya duka kubwa au soko, ambapo kuna aina nyingi za nafaka, karanga na matunda zilizokaushwa yaliyopangwa vizuri. Bidhaa hizi zimewekwa kwenye vyombo vya kioo vilivyo wazi, vikiruhusu wateja kuona na kuchagua wanachokitaka.

Sehemu ya duka kubwa la bidhaa, hasa sehemu ya kuoka mikate na keki. Kuna vitu mbalimbali vilivyookwa kama mikate, keki na donati vikiwa vimepangwa vizuri kwenye vibweta vya kioo. Wateja wawili wanaonekana wakichagua bidhaa. Nyuma ya vibweta, mfanyakazi anaonekana akihudumia.

Ndani ya duka, pengine duka la nguo za watoto au duka kubwa zikiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa. Upande wa kulia, kuna nguo za watoto zilizoning'inia zikiwa zimepangwa kwa rangi na ukubwa tofauti.

Ndani ya duka kubwa la kisasa ambapo rafu zimejaa bidhaa mbalimbali za kunywa na maziwa. Upande wa kulia kuna friji zenye bidhaa za maziwa kama vile mitindi na vinywaji vingine vyenye bardi zikiwa zimepangwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, rafu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo mikate mingi iliyopangwa vizuri. Kuna mabango yanayoonyesha sehemu mbalimbali. Mwanga mkali unamulika kutoka juu ukiangazia bidhaa na kufanya mazingira kuonekana safi na nadhifu.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la bidhaa ikionyesha rafu ndefu zilizojaa vinywaji mbalimbali. Upande wa kushoto kuna chupa nyingi za juisi za rangi ya machungwa na kijani kibichi kadiri unavyoangalia mbali zaidi kwenye rafu, kuna aina zingine za vinywaji katika rangi tofauti.

Duka kubwa la vifaa vya nyumbani safu kadhaa za jiko zinaonekana kizikiwa zimepangwa vizuri upande wa kushoto, nyuma kuna majokovu na vifaa vingine vya kielektroniki kama vile televisheni kubwa zilizo ning'inia ukutani zikionyesha bidhaa mbali mbali zinazouzwa dukani.

Duka kubwa la bidhaa, likiwa na rafu ndefu zilizo jaa bidhaa mbali mbali, upande wa kulia kuna chupa nyingi za mafuta ya kupikia zilizopangwa vizuri. Katikati kuna minundo ya bidhaa zilizo pakiwa zikiwemo paketi nyeupe zenye rangi ya machungwa.

Ndani ya duka kubwa la rejareja likiwa na foleni ndefu za bidhaa na wateja wakitembea katikati ya njia. Sehemu ya mbele inaonyesha stendii za matunda na mboga, huku baaadhi ya wateja wakionekana wakichagua bidhaa.

Sehemu ya mboga na matunda katika duka kubwa au soko la kisasa matunda na mboga mbali mbali kama vile tufaha parachichi nanasi na mboga za majani zimepangwa vizuri kwenye masanduku ya mbao yanayoonekana kuvutia.

Sehemu ya matunda na mboga katika duka kubwa. Kuna rundo kubwa la machungwa na matofaha yaliyopangwa vizuri kwenye vibati vikubwa vikiashilia wingi wa bidhaa. Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia na kuwa mbali kuna sehemu nyingine za duka zilizojaa bidhaa mbalimbali.

Rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali za maziwa na vyakula vingine katika duka kubwa. Kuna aina nyingi za maziwa zilizopangwa kwa rangi na chupa tofauti. Rafu za chini zimejaa vifurushi vidogo vya unga au nafaka zikiwa zimepangwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa, likiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto, kuna rafu iliyojaa karatasi za choo au bidhaa za usafi, zikiwa zimefungwa kwa rangi ya samawati na nyeupe. Katikati na kulia rafu zimejaa chupa za michuzi, viungo na bidhaa nyingine za vyakula, zikiwa zimepangwa vizuuri.

Sehemu ya duka la kisasa la jumla yenye bidhaa nyingi za nafaka, kunde na vitu vingine vya vyakula vya jumla. Bidhaa hizo zimehifadhiwa kwenye mifuko mikubwa ya gunia au vyombo vya chuma vilivyofunikwa na kila moja kina kipimo cha plastiki cha kuchotea.

Dani ya duka kubwa la rejareja ambapo wateja wengi wanashughulikiwa kwenye kauta za malipo. Baadhi ya wafanya kazi waliovalia mshati mekundu wanasaidia wateja kupanga bidhaa zao kutoka kwenye toroli. Juu ya kaunta kuna mabango yenye ujumbe mbalimbali.

Sehemu ya ndani ya duka la kisasa kubwa, labda duka la rejareja au maduka makubwa. Sakafu ina vigae vyeupe vilivyopangika vizuri na dari ina taa nyingi zinazotoa mwanga mkali. Rafu zenye bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa utaratibu zikiwemo bidhaa za vyakula na vifaa vingine vya nyumbani.